Gari jeupe aina ya vani limesimama chini ya paa kubwa la jengo la kisasa . Jengo hilo lina mistari yenye rangi mbalimbali , gari lina stika ya mbwa mwitu mweusi mbele na picha ya simba chini ya dirisha , labda ni la watalii.

Bidhaa sokoni, kuna viazi vikuu na viazi vitamu. Bidhaa zimepangwa kwenye vikapu na ndoo. Viazi vitamu vina rangi ya zambarau. Ndoo zingine zina rangi nyekundu na njano. Bidhaa zote ziko tayari kuuzwa.

Soko lenye msongamano mkubwa wa watu, bidhaa mbali mbali zikiwemo mboga na nafaka zimepangwa chini, baadhi ya wafanya biashara na wanunuzi wamepiga magoti, nyuma yao kuna jengo lenye paa refu linalowapa kivuli na miti inayoonekana kwa umbali.

Mwanaume amesimama karibu na mashine mbili za kuuza maziwa. Ameshika chombo kinachofanana na jegi akimimina kiyoyevu ndani ya glasi ya machungwa. Amefungwa saa mkono wake wa kushoto.

Shamba la mazao, lina aina nyingi ya mboga, radishi nyekundu zimepangwa kwa wingi mbele, kijani kibichi kama vile bizari na rosemary, vimefungwa na kuwekwa karibu. Mboga zingine za kijani kama vile kabichi zipo nyuma.

Watu wawili wamesimama nje ya duka la M-pesa na Airtel Money . Mwanaume mmoja amevaa shati na kaptura nyekundu ameelekea ndani, mwengine ana shati la rangi ya mchanga na suruali ya samawati.

Gari la rangi ya fedha aina ya Zedan limeegheshwa kwenye eneo kwenye nyasi magurudumu yake yana spika za dhahabu nyuma yake kuna magari mengine na safu za miti mirefu za kijani.

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari la umeme ndani ya jumba la magari mtu mmoja amevaa suti anashika chaja ya gari na mwingine ana shati jeupe inaonekana mtu huyo mwenye suti anamwonyesha mteja jinsi ya kuchaji gari.

Bango la kuwahamasisha kuhusu bima ya Madison Group, kuna mwanamke aliyetabasamu, aliyevalia shati la kahawia na sketi nyeusi akiwa na kijiti cha kutembea, kwenye ukuta pameandikwa dont wait until its too late .

Magari kadhaa mapya, yamepanga safu , moja kwenye eneo la wazi yakisubiri wamiliki wao. Rangi zake zinatafautiana. Kwanzia nyeupe, kijivu, hadi nyeusi. Juu anga ni machweo au mawio.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye kuta ya maegesho yenye vivuli, la rangi ya chungwa linasimama katikati likiwa limefwatana na gari ya samawati. Juu kuna miundo ya paa inayotoa ulinzi dhidi ya jua.

Jengo lina rangi ya kioo na mabango yenye nembo za Western Union, Moneygram , M-Pesa na Ria Money Transfer . Juu ya mlango kuna ishara inayoonyesha hapa ni maeneo ya biashara ya pesa.

Mkono umeishikilia simu ya rununu kwenye screen kuna programu ya Mpesa ikionyesha chaguo mbali mbali, kama vile kutuma pesa, kutoa, kununua muda wa maongezi, na kulipa pesa kuelekea kwa ulimwengu mwingine.

Soko inaonyesha shughuli nyingi wachuuzi na wateja wametawanyika mbele mwanaume anasukuma mkokoteni uliojaa nguo, kulia kuna vibanda vya nguo zilizo tundikwa.

Mwanamke mchanga mwenye Nywele zilizotimia na tabasamu usoni, amevalia nguo za mchezo, za kijani na kijivu amekaa kando ya barabara akipumsika. Juu yake kuna #tag we do it a lot better na chini kuna matangazo ya pima.

Karata ya pesa ya shilingi elfu moja ya kenya iko wazi. Nambari ya mfululizo inaonekana wazi kwa rangi nyekundu. Mkanda wa usalama wenye picha upo katikati.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali, mabanda yamejengwa kwa mbao na bati, mananasi yamening'inia juu, mahindi na tikitikimaji na matunda mengine yamepangwa kwenye meza.

Simu ya mkononi inashikiliwa na screen inaonyesha menu ya programu ya Mpesa, chaguo mbali mbali zimetajwa kama vile, kutuma pesa, kutoa pesa, kununua credit , mshwari na lipa na Mpesa.

Mkono umeshikilia noti tatu za shilingi elfu moja za zamani, zikiwa zimetolewa kutoka huduma ya simu ya Mpesa. Simu ya zamani, ya Nokia, inaonekana ikiwa na ujumbe, Give 2000 cash to hii inaashiria miamala ya pesa kwa njia ya simu.

Soko la ufundi linaonyesha bidhaa nyingi zilizotengenezwa kwa mikono, kuna shanga za aina mbalimbali zikiwa zimetundikwa na kupangwa kwenye meza, mtu mmoja amevaa shati la samawati anatembea.

Mwanaume mweusi amesimama karibu na gari jeusi. Anatabasamu na amevalia suti ya rangi ya samawati. Anashika gari kwa mkono. Yumo ndani ya chumba la maonyesho la magari. Magari mengine yanaonekana nyuma yake.

Magari kadhaa yameegeshwa mtawalia, kwenye eneo la maegesho la mbele. Lina rangi ya kijivu isiyokolea ikiwa na taa nyekundu za nyuma. Magari mengine yanafuata nyuma yake yakiwa na rangi tofauti.

Gari jeupe limekwama kwenye maji ya mafuriko yaliyotapakaa barabarani, magari mengine meusi yamekwama mbali, maji yanafunika matairi ya gari na sehemu ya chini, kwenye kona kuna maandishi na nembo ya kampuni ya bima.

Katika soko kuna milima ya maboga na matunda, ndizi zimetundikwa juu na kwenye meza kuna nyanya, viazi, mahindi mabichi na karoti zikiwa ndani ya mfuko.

Gari aina ya pickup ya rangi ya kijani kibichi, imesimama kwenye nyasi. Muundo wake ni wa kisasa. Magurudumu yake yanaonekana yakingaa. Nyuma yake kuna miti mirefu ya aina ya misanobari na anga la samawati.

Masanduku yamejaa mboga sokoni, nyanya nyekundu ziko kwenye mifuko ya wavu karibu na viazi vyeupe vya rangi ya waridi, pia kuna matunda ya kijani na njano pamoja na matango mabichi na hoho ndefu za kijani.

Lundo kubwa la soksi, zenye rangi mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwenye meza ya chuma. Juu ya meza, soksi nyingi ,zimetabakaa. Chini ya meza kuna uchafu na takatak zilizotawanyika.

Malenge mengi ya aina mbili yamewekwa pamoja, ya butanati yana rangi ya kahawia nyepesi na yamewekwa mbele yakionekana mengi, nyuma kuna malenge ya kawaida mengine yakiwa na mistari ya kijani na njano.

Makundi ya viatu vya michezo vya rangi tofauti yamepangwa kwa safu vikininginia kutoka juu viatu hivyo vina ukubwa na miundo tofauti baadhi vina rangi nyeupe , nyeusi ,nyekundu na samawati.

Soko la wazi lililojaa bidhaa nyingi za mboga na matunda, bidhaa zimetengenezwa katika mirundiko mikubwa ndani ya vyombo vya kikapu, kila rundo lina rangi tofauti, kama vile nyekundu, njano na kijani.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha masanduku mengi yaliyojaa nyanya nyekundu mwanaume mmoja amevaa shati la milia na suruali nyeusi akizipanga nyanya ndani ya sanduku. Watu wengine wanatembea au wanakaa nyuma yake.

Duka dogo la Mpesa linaonekana wazi, kuna milango miwili ya chuma iliyo wazi na maandishi ya Mpesa, bidhaa kadhaa zinaonekana ndani ya duka, kuna namba ya simu ya huduma hiyo.

Mwanaume ameketi katikati ya masanduku ya matunda na maboga ametabasamu kidogo akiwa na kofia ya kahawia machungwa, maembe ndizi tufaha ,paipai tikiti maji na matunda mengine yamepangwa kwa ustadi.

Magunia makubwa ya nguo zilizofungwa kwa kamba nyeusi, yamepangwa juu ya kila moja yakionyesha bidhaa zilizohifadhiwa. Baadhi yana lebo za manjano zenye maandishi kama vile Poly Silk Dress . Hifadhi hii inaashiria biashara ya nguo.

Gari kubwa aina ya SUV rangi ya kijivu nyeusi imeegeeshwa kwenye eneo la changarawe na nyasi pembeni. Mbele ya gari kuna grill kubwa ya chrome na taa kali.

Mwanamke amesimama mbele ya duka la Mpesa na equity agent, na amevalia hijabu yenye michirizi na nguo nyeusi ndefu. Milango ya duka ina matangazo ya huduma za mpesa na equity zikiwemo namba za mawakala.

Gari jeupe la kisasa limeegeshwa ndani ya duka ya kuonyesha magari. Taa nyingi zimewaka kwenye gari nyeupe ,kuta za duka la magari zimetengenezwa Kwa kioo, gari ni jipya likiwa na rimu ya rangi ya fedha.

Basi dogo jeupe limeegeshwa barabarani, lina vyoo vya madirisha vyeusi na bibandiko kwa machungwa na njano nyuma, namba themanini inaonekana nyuma, magurudumu yake yanaspika za fedha.

Gari ndogo jeupe limeegeshwa kando ya barabara. Kuna uharibifu mdogo mbele yake karibu na taa ya mbele. Namba ya usajili inaonekana wazi. Mazingira yanaonyesha barabara ya kawaida yenye mimea pembeni.

Magurudumu mawili ya gari yako chini yakioshwa kwa maji yenye nguvu, maji yanaruka kutoka gurudumu la mbele na povu linaonekana, gurudumu hizo zina rimu za fedha, nyuma yake kuna magurudumu mengine matatu.

Gari dogo, la abiria, aina ya Toyota Hiace, lenye rangi ya fedha, limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la changarawe. Limesimama karibu na mti mkubwa na nyasi chache. Ina rimu ya rangi ya kahawia. Lina nambari ya usajili, ya Kenya, KCN 709X .

Ukuta umejaa zawadi na mapambo mbalimbali, ikiwemo ramani za Kenya na wanyama waliochongwa kama pundamilia, simba na twiga. Chini kuna chungu nyingi za twiga zilizochongwa kwa mbao.

Sarafu nyingi zenye rangi ya dhahabu na fedha, zimepangwa kwa uwingi zikionyesha dhamani mbalimbali. Baadhi zimerundikwa uku nyingine zikiwa zimetabakaa, akiba kubwa ya pesa taslimu. Hakuna vitu vingine kati ya sarafu.

Duka dogo lenye bango kubwa juu yake linaonyesha kieni dairy products limited na picha ya ng'ombe. Mtu amevaa jaketi ya samawati na amebeba ndoo ya maziwa akionekana akitembea nje ya duka.

Rundo kubwa la viatu kama vile ndala na viatu vya plastiki limetapakaa kwenye meza iliofunikwa kwa nguo nyeupe viatu hivi vina rangi mbalimbali ikiwemo samawati, sambarau njano, nyekundu na kahawia.

Safu ya magari yaliyoelekelea kulia, magari hayo yana rangi mbalimbali kama samawati, kahawia na nyeupe yameegheshwa nje kwenye nyasi ,nyuma ya magari kuna miti kadhaa kila gari lina nambari ya usajili.

Duka dogo la kijani linaonyesha bidha mbali mbali na matangazo. Kwenye mlango kuna mabango ya airtel money na huduma za top up nje ya duka chupa za maji zimepangwa na taka chache zimetapakaa chini.

Duka la viatu linaonyeshwa na vitau vingi vimepangwa, viko kwenye rafu na sakafu, baadhi ni kwa kike na vingine vya kiume, mwanaume anatembea karibu na duka, ukuta umepakwa rangi ya sambarau na kuna maneno ya kiingeraza juu.

Shamba kubwa la kijani lina magari mengi yaliyoegeshwa pembeni. Moja kubwa la fedha linaonekana likiwa limeegeshwa mbele. Mwanaume mmoja aliyevalia shati jeupe na suruali nyeusi anatembea katikati ya magari.

Duka la Mpesa linaonekana wazi . Kuna milango miwili ya chuma iliyowazi na maandishi ya Mpesa bidhaa kadhaa zinaonekana ndani ya duka .Kuna namba ya simu ya huduma hiyo . Barabara iliyo mbele ya duka imetengenezwa kwa vigae.

Mkono wa mwanamke unashika mkono wa mwanmume aliyevalia shati la rangi ya nyekundu. Mwanamume ana mikono miwili kifuani. Juu ya picha kuna maneno personal accident cover na injuries can happen anytime . Pia kuna maelezo mengine ya mawasiliano.

Mbwa mwenye manyoya meusi ameketi kwenye nyasi. Anatabasamu na ulimi wake umetoka nje. Ana masikio yaiyosimama. Nyuma kuna mwangaza wa jua na majani mengine yasiyoeleweka. Maandishi Your Pet Is In Good Hands yameandikwa kwenye picha.

Magari kadhaa yametulia kwenye nyasi. Gari jeusi ndogo limo mbele kabisa, mbali kuna lori ndogo na nyuma yake kuna gari lingine la rangi ya kijivu watu wamesimama mbali kwenye eneo la wazi lenye mti.

Gari aina ya pickup yenye rangi nyeusi imewekwa kwenye nyasi lina matairi makubwa na paa la chuma. Mtu mmoja amesimama karibu na sehemu ya nyuma kuna miti mirefu nyuma yake .

Wateja wamesimama mbele ya kaonta za huduma za mpesa ,wanawake watatu wanahudumiwa na watumishi wa safaricom kila mteja amesimama kwenye kaonta yake tofauti hali ni tulivu ikionyesha utulivu uliofuata.

Bango dogo, la kuhamasishwa kuhusu bima la nyumba. Sanamu dogo la nyumba lenye paa la rangi nyeusi na kuta nyeupe, ipo. Kofia nyeusi ya sufu nyekundu imewekwa juu ya paa lake.

Meza iliyojaa samaki waliokaangwa au kukaushwa. Samaki wa kila aina kwa mipango juu ya meza hii ya kijani baadhi yao wamechunguza vizuri huko wengine wakiwa wamekusanywa pamoja.

Hati rasmi yenye kichwa: Excise License inatoka kwa mamlaka ya mapato ya Kenya. Kuna habari ya mpka kulipa kodi kama nambari ya usajili, jina, anwani na tarehe za kuanza na kumalizikia.

Soko lenye bidhaa mbali mbali ikiwemo matunda na mboga, zimewekwa kwenye sakafu. Tunda jekundu, kijani na njano zimewekwa katika marundo mandogo. Wanawake wamekaa chini wakiuza bidhaa zao. Baadhi ya bidhaa kama machungwa, zimepangwa kwa utaratibu.

Soko lenye shughuli nyingi. Umati mkubwa wa watu wanatembea katikati ya vibanda vingi. Bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Vibanda vingine vimefunikwa kwa paa ya mabati au turubai.

Bando lenye rangi ya kijani hafifu, na njano, likitangaza bima ya pikipiki. Kushoto kuna karatasi inayo onyesha leseni ya pikipiki, na nambari ya usajili. Chini yake kuna msimbo wa QR katikati kuna pikipiki nyeusi.

Gari aina ya van nyeupe imesimama kando ya barabara iliyo lowa maji usiku, taa zake za nyuma zina ng'aa jengo la kisasa lenye madirisha makubwa na paa la mviringo lina simama nyuma ya gari.

Banda la soko linaonyesha aina nyingi za matunda na mboga, ndizi zimening'inia juu, viazi vimepangwa kwenye masanduku mbele, karoti zimefungashwa kwenye mifuko, nyanya, mahindi na matunda ya machungwa pia yako kwenye masanduku.

Stakabadhi ya malipo kutoka kwenye mamlaka ya usafiri na usalama barabarani NTSA. Risiti inaonyesha ankara iliyolipwa ya huduma ya ukaguzi wa gari yenye namba ya usajili KCB 029Y.

Mwanamke anamkabhidhi mwanaume funguo za gari. Mkono wa mwanamke una kucha zenye rangi nyekundu. Mwanamke amevaa koti lenye mistari na mwanaume ana suti nyeusi na shati jeupe. Gari jekundu liko nyuma yao.

Magari mawili yameegeshwa juu ya nyasi, ya mbele lina rangi nyeusi na dirisha zake zimefunikwa, lina rimu za fedha, nyuma yake kuna gari jingine jeupe lenye rack ya mizigo kwenye paa, magari yameegeshwa chini ya mti.

Sehemu ya maonyesho ya magari mengi yameegeshwa chini mbele yake kukiwa na gari jekundu, juu yake kuna jukwaa la chuma lililobeba magari mengine, juu ya jukwaa kuna watu kadhaa wakizungumza na kutembea.

Mabasi kadhaa yakiwa katika hatua za ujenzi ndani ya ghala kubwa, mengi yana rangi ya chungwa huku moja likiwa jeupe. Sakafu ina mistari ya kijani na manjano, kuna paa la chuma na madirisha mengi ya juu.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha bidhaa nyingi kama ndizi, ndimu na viazi. Watu wengi wamesimama na wameketi wengine wakinunua na wengine wakiuza. Baadhi ya wafanya biashara wamebeba miavuli ya kujikinga na jua.

Baiskeli nyeupe imeegeshwa nje ya duka lenye milango ya samawati. Mwanamme amevaa shati la mraba na suruali ndefu amesimama mlangoni. Upande wa kulia pikipiki imeegeshwa karibu na mtu aliyeketi.

Viatu vingi vya aina mbalimbali vimewekwa kwenye banda la kuuza. Kuna lundo la viatu vya kike na kiume, buti na rubber . Baadhi vimening'inizwa juu na vingine vimetandazwa kwenye meza.

Simu inonyesha programu ya MPESA ,kuna salio la dhamani ya 68800, inaoyesha chagua za kulipa na kununua muda wa maongezi, chini kuna miamala kadhaa ya MPESA.

Lori refu la samawati linafanya kazi ya kusafirirsha magari, magari manne yana rangi nyeusi na kijivu, yamebebwa juu na chini ya Lori, magari mengine yanaonekana yakipakiwa.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya imeonyeshwa Ina rangi mbalimbali ikiwemo udhurungi na dhahabu, katikati Kuna picha ya mzee amekaa rais wa kwanza wa Kenya. Juu yake imeandikwa benki kuu ya Kenya. Namba elfu moja imeonekana pande zote mbili.

Gari la kifahari la rangi ya fedha imetulia kwenye nyasi. Madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi na magurudumu yake Yana muundo maalum. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyotulia. Mtu mmoja aliyevaa koti jeusi anatembea mbali kidogo.

Stakabadhi ya mapato kutoka kwa mamlaka ya bandari nchini Kenya, stakabadhi ina nembo ya mamlaka hio, ikielezea Kenya Ports Authority, tarehe ni ishirini na nane mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu.

Duka lina bango kubwa juu likisoma GSP Milk , chini ya bango kuna jokofu yenye picha za ice cream . Milango ya duka imefunguliwa na mwanaume yupo ndani mabango ya samawati na njano yametundikwa pande zote mbili za mlango.

Mkusanyiko mkubwa wa viatu vya roller . Viatu hivi vina rangi mbalimbali kama vile nyeupe, samawati, nyeusi na ya njano. Baadhi vina mchirizi ya rangi nyingine.

Duka dogo limejaa bidhaa za maziwa, maji na juisi. Bidhaa nyingi zimepangwa kwa rafu nyeupe. Mabango ya matangazo ya bidhaa yamebandikwa ukutani. Lina milango ya vioo yenye kuteleza inayofungwa kwa kupishana.

Gari nyeusi, nyeupe na samawati zimeegeshwa ndani ya jumba kikubwa cha maonyesho yenye madirisha marefu. Madirisha yanaonyesha anga la samawati na mawingu. Magari mengine yanaonekana kwa umbali.

Duka la M-pesa lenye mlango wa chuma uliotundikwa neno M-pesa kwa wima, muundo wote wa duka una rangi ya kijanikibichi, upande wa kulia kuna meza tupu na viti, barabara ilio mbele ya duka inaonekana chafu.

Mwanamke amesimama mbele ya mashine ya maziwa. Amevalia sharti jeupe na kilemba cha plastiki kichwani. Anaweka chupa kwenye tundu la mashine. Juu ya mashine kuna maandishi milk ATM.